Ni katika chumba cha wagonjwa, unapolala, wadi, ambapo mtoto mmoja amelazwa kwa kitanda cha wagonjwa. Akiangaliwa, na anayeonekana ni mzazi wake ambaye baba yake na mwenzake wa kike wakimangalia huyu mtoto.

Dawa zilizofungwa kwa vichupa maalum, zinaonekana kutokana na mitishamba. Muuzaji na mhudumu wake akielezea mhusika ambaye amevaa barakoa anayeonekana matarajio ya kununua dawa.

Ni katika chumba cha hospitali ambapo daktari anaangalia kwa makini mgonjwa aliyefungua kinywa chake huenda anashughulikiwa tatizo la meno. Daktari amevaa barakoa na mavazi maalum kwa ajili ya kazi.

Dawa limefungwa kwa karatasi ambacho kinatumika kwa ajili ya matibabu ya binadamu. Mkono ilioshikilia kopo na dawa kwa vikaratasi vinavyoonekana ndani.

Dawa maalum inayotokana na miti shamba imewekwa kwa chupa na kufungwa vizuri na kuekewa alama kama HB arobweti ambayo inatumika kwa ajili ya matibabu.

Mgonjwa akipokea matibabu haswa kwa masikio akiangaliwa na madaktari zaidi ya mmoja akishikilia vifaa wakisaidiana na hao madaktari.

Wahudumu wa afya wakionekana katika chumba maalum ambapo dawa fulani ya kwa ajili ya magonjwa mbalimbali imehifadhiwa, pamoja na kuangaliwa, kupimwa na kuangaliwa kwa ajili ya matumizi kwa mwanadamu.

Ni katika eneo flani hospitali ambapo mhudumu wa afya ambaye amebeba vibuyu mbalimbali viwili ambavyo vimebeba dawa ambayo ni hatari kwa ajili ya binadamu.

Ni vifaa maalum vinavyotumika kwa ajili ya utamaduni fulani ya mambo ya asilia ya fulani ambayo naona vile vifaa vya zamani vinatumika pamoja na makopo mbalimbali, huenda amebeba dawa ya kiasili.

Mikopo maalum inayohifadhi dawa fulani ambayo imemwagika kwa meza huenda kwa ajili ya kutumika ama kuangaliwa kwa umakini.

Ni paketi fulani ambayo inatumika kuhifadhi dawa ya ugonjwa wa homa ya kinjano ambayo imehifadhiwa ndani kwa ajili ya kuchanja mwanadamu.

Ni katika chumba cha wagonjwa, muuguzi anahudumia mgonjwa kwa kumdunga shindano, katika mkono wake. Wa kushoto. Wote wamevaa balakoa.

Kopo maalumu ambalo linatumika liliowekwa dawa ambazo husaidia kujenga mwili linalotokana na miti shamba na kwa ajili ya matumizi ya wanadamu.

Ni katika chumba cha kulaza wagonjwa ambapo mgonjwa mmoja amelazwa katika chumba hiki kwa kitanda. Mwingine aliyemtazama mkabala na yeye ameweka kichwa kuangalia chini.

Ni katika chumba maalum hospitalini ambapo daktari, nimwite muuguzi anahudumia mgonjwa aliyelazwa kwa kitanda na kuangaliwa kwenye busamu wake. Amevaa barakoa huyu mgonjwa aliyelazwa kwa kitanda.

Ni katika matibabu mgonjwa anayepokea chanjo kwa mkono wake wa kushoto akivaa barakoa na kuhudumiwa na mhudumu ambaye mikono yake inaonekana ikimchanja huyu mgonjwa.

Ni katika harakati za kupokea dawa ambapo mgonjwa anaonekana kuhudumiwa sikio lake na mhudumu wa afya ambaye anakagua sikio lake akitumia kifaa maalum.

Ni katika chumba maalum cha hosptali, ambapo wahudumu wa afya wanaendelea kukagua baadhi ya mambo waliokusanya, huenda kuhusu ugonjwa mbalimbali wakisaidiana. Wamevaa sare maalum na kujifunga barakoa.

Ni bidhaa maalum zinazotumika kwa ajili ya usafi na wanawake hata wasichana waliofika kwa umri wa kuvunja ungo na kupitia mambo ya wanawake, kwa ajili ya usafi.

Ni katika chumba cha hospitali, ambapo mgonjwa amelazwa kwa kitanda cha hospitali, akishahudumiwa na kufungwa kwa kichwa chake pamoja na mkono wake. Amevunjika.

Mmoja wao wamama wanaoishi katika nchi za ukame wakisanya vibuyu kwa ajili ya kukinga maji wakati wa kupokea msaada.

Ni katika chumba maalum cha hospitali, ambapo watoto wachanga wanahifadhiwa kwa ajili ya kuwaangalia wale waliozaliwa kabla ya kukomaa muuguzi akiangalia huyu mtoto wake.

Ni katika chumba maalum cha hospitali ambapo watoto wachanga wanahifadiwa, wale waliozaliwa wakiwa hawajakomaa, mhudhumu wa afya akimfunika na kumwangalia mtoto huyo mchanga.

Ni katika chumba cha hospitali. Hapa mgonjwa amewekwa kwa ajili ya kuangaliwa haswa kwa kinywa chake. Wahudumu wa afya wawili wanamshughulikia, wote wakivaa sare maalum pamoja na barakoa.

Ni katika hospitali ambapo mhusika wa afya anapatia mtoto dawa ya chanjo kupitia mdomoni. Mtoto aliyebebwa na aliye huenda mzazi wake.

Mhudumu wa afya anachanja mwanaume kwa mkono wake wa kushoto ambapo amevaa barakoa. Mwanaume yeye hajavaa barakoa akiketi katika kiti na kupokea matibabu ya chanjo.

Makopo mbalimbali ya dawa fulani ambayo inatumika kwa ajili ya wanadamu. Nimepangwa wengine juu ya jingine, mengine kwa chupa maalum ya dawa ndiyo fungwa na kuwekwa mabango kwa ajili ya kundi lake na matumizi yake.

Katika ukumbi ambao mgonjwa anaonekana kupokea chanjo kupitia mkono wake wa kushoto na muuguzi ambaye amevaa barakoa pamoja na mwenzake wamekaa.

Ni katika chumba maalum cha hospitalini ambapo wagonjwa wanalazwa vitandani wakingojea matibabu. Ina vitanda vingi vinaonekana tupu, lakini kuna mhudumu anaendelea.

Mafuriko yamekumba eneo hili. Usafiri umekuwa kwa shida. Watu wanaoendesha piki piki wanajaribu kuvuka maji ambayo yamewafika hadi magotini.

Ni katika chumba moja wapo cha hospitalini ambapo mgonjwa anaangaliwa haswa kinywa chake kimefunguliwa na kuangaliwa na madaktari wawili wahuduma wakimhudumia wote wakivaa barakoa na sare tofauti.

Wako katika chumba cha hospitali ambapo muuguzi anaangalia mgonjwa kwa mdomo wake. Naye amevaa barakoa pamoja na glavu za kuvalia mkononi.

Makopo maalum ya dawa mojawapo iliyoandikwa ile chanjo kwa ajili ya homa ya kinjano maarufu yellow fever pamoja na sindano iliyowekwa chini kwa ajili ya kuchanja wagonjwa.

mikopo liliyoandikwa polio vaccine ni dawa kwa ajili ya kuchanja dhidi ya ugonjwa unaosababisha ulemavu kwa binadamu viungo mbalimali vya binadamu. pamoja na shindano zinazotumika kwa ajili ya kupitisha dawa.

Katika shule fulani, mazingira ambapo mahali wanaoshea mikono pamoja na seheu ya vyumba vidogo vya kujisaidia.

Ni katika eneo maalumu ambapo mikono inaweza kuoshwa kutumia maji yanayotiririka kwa kufumba na kufumbua yaliyowekwa kwa ukuta na kukausha mikono kutumia kifaa maalum . Ninaona mmoja wao anahusika anaendelea kukausha mikono yake.

Ni eneo fulani ambapo maafisa maalum wanajaribu kukagua takataka zilizorundikana mahali hapa, na kuchambua kukagua huenda baadhi ya mambo wanayohitaji wenyewe kwa wenyewe.

Katika chumba cha hospitali ambapo mgonjwa amelazwa akiangaliwa na wauguzi zaidi ya mmoja. Akimwangalia haswa kwa mdomo wake.

Dawa maalum zilizowekwa kwa vipaketi mbalimbali pamoja na kwa kopo moja zimewekwa kwa meza haswa zile zinazotumika kwa sindano ama kupitisha katika sindano ndani ya mwili.

Ni katika chumba maalum cha hospitali ambapo daktari anamuelezea mgonjwa aliyeketi kwa kiti akisiliza maelekezo ya daktari. Daktari mwenyewe aliyesimama anapohudumia huyu mgonjwa.

Muuguzi anaelezea mgonjwa alafu anaumuekea dawa ambapo ameweka kwa meza kwa ajili ya matibabu. Mgonjwa anamsikiliza kwa umakini akiangalia muuguzi.

Ni paketi inayotumika kuhifadhi dawa ya vidonge inayotumika kwa ajili ya binadamu ambayo inaitwa Azithromycin kwa ajili ya matibabu ya binadamu.

Ni bango linalotangaza dawa inayohudumia kichwa, kupunguza maumivu ya kichwa, ambayo inaitwa Siha Headache Solution, dawa ya kuhudumia kichwa na kupunguza maumivu ya kichwa na tatizo ya kusini.

Ni katika jamii ambapo mazingira ni pakavu. Muuguzi anangalia dawa kwa ajili ya mama aliyebeba mtoto wake. Ameketi kwa kiti, Muuguzi akimwangalia, na kumwakilizia dawa.

Ni katika hospitali ambapo muuguzi anaangalia kwa umakini mgonjwa ambaye anaonekana ni mtoto mchanga. Pamoja na mwenzake muuguzi wake wamevaa sare maalum pamoja na barakoa.

Makopo ya dawa ambazo zinatumika kwa ajili ya matibabu kutokana na miti shamba ambayo inaongozwa na life herbal clinic. Katika meza imepangwa kwa mpangilio maalum.

Ni wakati ambapo mhudumu wa afya anayeshukulikia wanyama akiendelea na matibabu na ngombe huyu, akipitisha kifaa Mapua la ngombe pamoja na mwenzake wanasaidiana.

Kopo maalum linalohifadhi dawa ya chanjo kwa ajili ya ugonjwa wa measles, rubela na vingine pamoja na sindano, vikiwekwa tiyari kwa ajili ya kuchanja ama kutoa chanjo.

Sehemu hii imetukana na shida ya majanga na janga wakati huu ni wadudu, nzige walio kwa wingi wakikimbizwa na wanaume wawili.

Ni katika chumba cha kutolea chanjo, mama amebeba mtoto wake mchanga. Mhudumu wa afya akiangalia mtoto, wote mama na huyu mhudumu wamevaa barakoa.

Katika chumba cha hospitali ambapo muuguzi anaangalia mgonjwa akimpatia chanjo mtoto wake.

Ni katika chumba mojawapo hospitalini ambapo mgonjwa anapokea dawa kutoka kwa mhudumu aliyevaa barakoa na kumpimia dawa kwa ajili ya matibabu. Anamsikiliza kwa makini akiketi.

Ni kopo la dawa ambalo linatumika kwa ajili ya chanjo ya magonjwa mbali mbali ikiwemo measles na rubella na mengine pamoja na maelezo juu ya hayo magonjwa hapo chini kwa meza.

Mikopo ya dawa ambayo inatumika kwa ajili ya kuongeza damu mwilini, haswa katika wagonjwa wanaohitaji, hasa akina mama haswa wakiwa wajawazito.

Wahusika wamevaa barakoa, mkubwa akijaribu kusaidia mdogo kuosha mikono yake na kumwelekeza katika maji yaliyokingwa kutokana na tenki kubwa la maji.

Ni katika chumba cha hospitali ambapo wauguzi wanakagua mambo kadhaa kupitia kifaa maalum kinachotumika kuangalia mambo kadhaa ikiwemo wadudu, ikiwemo wadudu wadogo wadogo wanaosababisha magonjwa na mambo mengine kama hayo.

Ni katika chumba maalum cha hospitali ambapo muuguzi anapatia chanjo mgonjwa kupitia mkono wake wa kushoto na kutumia kifaa maalum.

Kopo la dawa ama chanjo kwa ajili ya ugonjwa wa measles na zingine pamoja na sindano ambaye inatumika kuingiza dawa kwa ndani ya mwili wa binadamu.

Bidhaa mbalimbali iliyopangwa kwa vipaketi mbalimbali inayohudumia mambo zaidi, moja yao ni stress ama msongamano wa mawazo, ingine inahudumia maini na mambo mengine ya afya ya binadamu.

Ni wakati wa gari la zimamoto likizima moto wakati wa ajali ya moto. Watazamaji wakiendelea wengine wameshika kifaa cha kuchukua picha kwa ajili ya kuchukua kinachoendelea wengine wakitazama.

Mapaketi maalum yanayo hifadhi dawa kwa ajili ya chanjo ya magonjwa mbalimbali ikiwemo magonjwa ya rubella na mwengine.

Daktari mhusika wa wanyama, akiangalia ng'ombe huyu, akitumia kifaa kuweka katika ya la huyu ng'ombe. Kwa ajili ya matibabu na kuangaliwa kiafya.

Ni kundi la kina mama wakijadiliana, haswa wale wahusika wa mambo ya kiasili ama culture , kitamaduni za watu wa jamii hiyo moja.

Kifaa maalum kinachoweza kubeba maji kilichosimamishwa juu ya kisimamisho inayoweza kutumika kwa ajili ya kunawa mikono.

Muuguzi anaangalia mgonjwa aliyelazwa katika chumba maalum cha hospitali, katika kitanda cha wagonjwa. Anamwangalia kwa umakini.

Makopo maalum ya kuhifadhi dawa ya chanjo, moja imeandikwa chanjo ya yellow fever pamoja na sindano iliyowekwa chini juu ya meza tiyari kwa ajili ya kuchanja.

Tanki maalum linalo hifadhi maji juu ikipanda ngazi kuangaliwa, na wahusika wa shughuli hiyo.

Muuguzi anaonekana anatoa huduma ya chanjo kwa ajili ya watoto wachanga. Mtoto huyu amebebwa na anayewezekana akiwa mama yake, muuguzi akimpatia dawa kupitia midomoni. Dawa ya chanjo.

Katika chumba maalum hospitalini ambapo watoto wachanga waliozaliwa wakiwa hawajakomaa wanapohifadhiwa wakiangaliwa kwa umakini na wauguzi. Muuguzi huyu anaangalia kwa umakini mtoto huyu.

Vitu na vidude mbali mbali zinavyoonyesha baadhi ya mambo ya kiasili yanayotumika kutibu magonjwa mbali mbali.

Ni baadhi ya makopo yanayobeba dawa mbalimbali haswa zinazotengenezwa katika kiasilia kutumia miti kienyeji.

Kifaa maalumu kinaonyesha katika maonyesho na afisa maalumu amesimamia hayo maonyesho.

Mahali ambapo maji yanatiririka na baadhi ya watu kama wawili wanaosha mikono yao kupitia hayo maji yanayotiririka wakivaa barakoa, wamejifunga barakoa .

Ofisa fulani, ameketisha mkutano kwa eneo la watu wa kawaida, haswa jamii kama la Kimaasai akizungumza nao.

Mahali ambapo vigari vidogo maarufu tuktuk inavyotumika kubeba abiria wachache wakati mwingine hubeba mizigo kiasi.

Katika hospitali ndani ya chumba maalum cha kuangalia kuhusu wagonjwa na tatizo mbalimbali.

Mkoba uliobeba dawa maalum ya chanjo ya magonjwa mbalimbali ikiwemo, Measles, M-pox, Herpes na mengine.

Makopo mbalimbali maalum ya kuhifadhi dawa za chanjo za magonjwa mbalimbali

Ni mahali ambapo mwanamke mmoja anaonekana akipokea chanjo kwa mkono wake wa kushoto, akivaa barakoa.

Mwanadada huyu anaonekana amebeba katoto kachanga akikatazama kwa umakini katika chumba cha hospitali.

Makopo maalum ya kuhifadhi dawa fulani za virutubisho aina ya vitamin mbaii mbali vinavyotumika kwa ajili ya binadamu.

Mtoaji huduma wa chanjo maalum ,anaonekana akichanja mwanadada katika mkono wake wa kushoto na wote wakiwa wameivaa barakoa.

Katika wakati ambapo mwanaume anachanjwa kwa mkono wake wa kushoto.

Mwanaume huyu amesimama mbele ya nyumba ndogo na kujisaidia ama kwa ajili ya usafi.

Vidude mbalimbali vya kiafya vya kiasili, vinavyotumika katika vinywaji kama pombe na maswala mengine ya kiasili maalum.

Ni katika chumba maalum. Huenda tukiite maabara, ambapo dawa ya aina ya ugonjwa mbalimbali, inachunguzwa na kuangaliwa kwa umakini zaidi kutokana na sampuli za damu, ama aina ya....

Katika chumba cha hospitali ambako wagonjwa wanalazwa kwa ajili ya matibabu maarufu kama wodi.

Ni katika chumba maalum cha hospitali, ambapo mgonjwa aliyelazwa, anaangaliwa kwa umakini na wauguzi wanao angalia mmoja akiangalia vifaa maalum vya hospitali wote wakivaa barakoa, kasoro mgonjwa.

Ni mke amebeba mtoto wake katika hospitali maalum huenda baada ya kujifungua.

Ni watoto wakiendelea na shughuli zao kama za ufinyanzi.

Kopo maalum linalohifadhi dawa ya chanjo ya magonjwa kama Rubella pamoja na sindano inayotumika kuchanja ikiwekwa mezani.

Kijikarataasi, kiboksi kidogo kilichobeba dawa maalum yaliyoandikwa Cbd Pain Cream.

Ni jengo la mahali pa kujisaidia ya watu wote katika eneo maalum.

Katika huduma za utoaji wa chanjo. Mwanaume fulani anachanjwa katika mkono wake wa kushoto akivaa barakoa na huyo mtoa huduma pia amevaa barakoa.

Mikopo maalumu lililobeba dawa ama vidonge fulani kwa ajili ya ngono ama kujamiiana.

Mtoa huduma ya chanjo anachanja muuguzi katika mkono wake wa kushoto wa kulia.

Watu wawili wanajaribu kupita eneo lililokumbwa na mafuriko ijapo maji yako chini ya miguu yao.

Chumba maalum unaposhonwa mavazi mbalimbali vya uguzi na wauguzaji. Washonaji wamevaa barakoa wakiketi hawajakaribiana na mwenzake wakiendelea na ushonaji.

Mhudumu wa afisa maalum wa serikali haswa wa afya waliovaa barakaoa wakionekana baada ya kutoa na kabla ya kutoa mafunzo mbalimbali ya kiafya.

Eneo hili linaonekana kukumbwa mafuriko. Maji yamejaa mbele ya mahali hapa. Katika Ahero County hospital, hospitali ya Ahero .

Muuguzi anachanja kwa mkono ambao ni wa kushoto. Anapatia chanjo yule anayechanjwa. Wote wamejifunika barakoa.

Ni katika chumba mojawapo hospitalini ambapo dawa zinapangwa. Muuguzi mhusika wa madawa za hospitali anakagua na kuangalia baadhi ya madawa akivaa barakoa na mavazi maalum ya hospitali.

Sehemu hili limekumbwa na mafuriko ya maji ambapo baadhi ya magari yanaonekana yamezama kiasi chake kwa maji haya ya mafuriko.

Huyu dada anatengenezwa nywele na mwingine ambaye hajaonyeshwa sura yake.

Muuguzi fulani akiangalia sampuli mbalimbali za dawa zilizowekwa mbele yake katika meza maalum. Amevaa mavazi ya kiafya pamoja na barakoa.

Muuguzi anaangalia mgonjwa akiguza mdomo wake na kuanza kuchunguza ndani ya mdomo wake.

Afisa maalum wa afya anaonekana akipatia mtoto mchanga chanjo kupitia mdomoni. Mtoto aliyobebwa na labda mzazi wake. Hao wawili wamevaa barakoa; afisa na mwenye amebeba mtoto.

Katika chumba fulani cha hospitali wauguzi wanapoangalia umakini mgonjwa huyu. Tunaweza ita sehemu kama ya upasuaji.

Uharibifu mkubwa wa eneo hili limesababishwa na upepo mkali uliong'oa miti ikaanguka.

Ni katika chumba maalumu ambapo muuguzi anaangalia ndani ya kinywa cha mgonjwa.

Mwanadada anaonekana amebeba aina fulani ya kifaa ama nguo kinachotumika na wanadada ama wasichana kwa ajili ya afya yao.

Katika chumba cha darasa la wanafunzi, mbele yake ikiwemo kama mwalimu wa kiume pamoja wanafunzi wakiangalia vitabu vilivyo simamishwa mbele ya dawati ya kila mmoja moja.

Muuguzi na afisa wa afya anaendelea kupima. Kuweka kifaa kwa mwili wa kupimwa. Mwanamke aliyeketi katika kiti.

Muuguzi amevaa barakoa akiandaa chanjo maalum katika mahali pa kuendelea na shughuli za kiafya.

Maafisa wa usalama wakiangalia sehemu ambapo kuna uharibifu mkubwa unaonekana kama mporomoko wa nyumba fulani. Unaosaidia, saidika na gari maalum kwa kutoa hayo mabaki.

Madaktari wanaangalia na kuchunguza baadhi ya dawa Wanaangalia mgonjwa akilazwa mahali pa kuangaliwa.

Mwanaume huyu anatazama bango kubwa linaloonyesha daktari fulani anayetoa huduma mbalimbali za kusaidia watu juu ya magonjwa ama mahitaji fulani za kiafya ikiwemo nguvu za kiume.

Mwanamke aliyefurahi akisimama nyuma ya dawati kubwa wanayoitwa desk kubwa, inayoshughulika na maswala ya meno.

Mgonjwa anaonekana akishughulikiwa na muuguzi aliyevaa barakoa na mavazi mengine yakiafya.

Kopo maalumu iliyobeba dawa aina ya dawa fulani ya vitamin juu ya kusaidia kiafya.

Mgonjwa anaonekana akionyesha mikono yake na miguu ambapo ugonjwa huo umemwadhiri sana kwa ngozi kubadilisha ngozi ya mwili wake.

Watoto wanaendelea kujiosha mikono wakitumia maji yalieko katika ndoo nyekundu iliyosimamishwa kwa ajili ya kunawa mikono.

Mikono iliyooshwa kutumia sabuni ingali ina mapovu yake sabuni.

Mnyunyizaji wa dawa amebeba bomba fulani linalowekwa dawa kwa ajili ya unyunyizaji. Anaendelea na kunyunyizia mimea fulani.

Ni katika sehemu ya kutoa chanjo. Mtoto mdogo amebebwa akichanjwa na mhudumu wa afya. Wengine wakimtazama. Wote wamevaa barakoa.

Muuguzi ama daktari anaangalia kijikaratasi ambapo imetolewa katika boksi kubwa.

Mkulima ananyunyiza dawa kwenye mimea. Amebeba bamba ya dawa akivaa nguo maalum za kujikinga za kunyunyiza hiyo dawa.

Mahali ambapo inaonekana ajali kubwa imetokea na gari imevunjikavunjika, sambaratika. Watazamaji wanaangalia kinachoendelea.

Ni katika chumba maalum cha hospitali ambapo muuguzi anashughulikia mgonjwa aliyelazwa katika kitanda maalum aliangaliwa ndani ya mdomo wake akionekana akiangaliwa shida ya meno.

Ni kijikaratasi kinachoonyesha dawa za kiasili maarufu kama Masai Herbal zinazotengenezwa katika miti shamba na aina za vyakula na mimea ya kiasili.

Dawa inanyunyizwa katika mimea ya mahindi.

Muuguzi anaangalia mgonjwa aliyelazwa katika kitanda maalumu cha wagonjwa wale wa kung'olewa meno. Bango kubwa laonyesha huduma ya kung'oa meno kwa bure. Si kung'oa tu.

Wadudu wengi wamekumba eneo hili, na mtu mmoja anaonekana akijaribu kuwafukuza katika eneo lake.

Muuguzi anatoa chanjo kwa mtoto mdogo mchanga aliyebebwa mzazi wake mwanamke.

Watu wawili, mmoja amefungua kifuniko cha kibuyu maalum. Wengine akionekana kimemina kitu kingine ndani kama maji.

Baadhi ya afisa wa serikali wanaonekana na furaha huenda baada ya mkutano ama utoaji wa huduma fulani.

Baadhi ya watu wakionekana kuosha mikono ,wanaume pamoja na mwanamke katika sehemu ya mikono unaweza kuoshwa kutumia kifaa mahalum kama tenki ndogo. Wengine wakingojea pia kwa mistari waweze waoshe mikono yao wakifaa barakoa.

Katika sokoni ambapo dawa la miti shamba linaonyeshwa kwa mpangilio kwa ajili ya kuuzwa juu ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Ni dawa inayohusu ugonjwa la yellow fever pamoja na kile kifaa kinachotumika kuchanja hiyo chanjo.

Ni katika chumba maalum ya hospitali. Muuguzi akiangalia mambo juu ya matibabu mwingine akinyunyuza dawa maalum.

Katika chumba moja wapo ya hospitali, kijana mmoja anaonekana kusubiri matibabu. Mtoahuduma akijitayarisha kwa ajili ya hiyo.

Muuguzi anaangalia mtoto mchanga wakati wa kutoa chanjo ya watoto wachanga.

Dada huyu anakinga maji kutumia kibuyu kutoka kwa chanzo cha maji kinachofunguliwa na kufungwa katika tap .

Muuguzi anachanja mgonjwa katika mkono wake wa kushoto. Amevaa barakoa. Wote wamevaa barakoa.

Muuguzi anaangalia mgonjwa aliyelazwa katika kitanda fulani hospitalini akimwangalia kwa umakini uso wake.

Kiboksi fulani kinachotumika kutunza aina ya dawa za vidonge kwa ajili ya matibabu ya binadamu.

Makopo ya dawa mawili yanayotumika kwa aili ya kusuluhisha magonjwa fulani ikiwemo rubele na mengine.

Katika chumba maalum cha hospitali ambapo huyu mama amebeba katoto kake kachanga huenda baada ya kujifungua akiketi katika kitanda cha wagonjwa.

Wauguzi wa afya wakiendelea kuangalia tutoto tuchanga tukitwo ekwa kwa ajili ya uangalifu baada ya wazazi wao kujifungua kabla hawaja komaa wakati wao.

Afisa fulani wa wahudumu wa afya wakionekana kama wanaotoa mafundisho maalum dhidi ya jambo la kiafya.

Mafuriko yamekumba eneo hili, maji yamejaa japo si kwa umbali sana, Si kimo cha mbali bali yamesambaa mahali hapa kwote.